Picha ya gari ya Toyota, aina ya SUV, likiwa limepaki kwenye barabara. Gari lililo rangi ya giza na inaonekana kuwa katika hali mzuri. Nyuma kuna nambari ya usajili na muonekano wa mandhari ya nyumba na mti ya nyuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya mji au makazi ya kibinafsi.

Mkusanyiko wa mapambo ya mkono yaliyotengenezwa kwa ustadi yakiwa na rangi tofauti na muundo wa kipekee. Kuna hereni, shanga na mapambo mengine yanayoninginia yakionesha utamaduni wa ndani na sanaa ya ufundi.

Tangazo ya bima la pikipiki kutoka kwa shirika la Aziano Insurance Argency. Linatoa maelezo kuhusu bima kwa kipindi cha mwaka moja na mwezi sita pamoja na bei. Kuna picha ya pikipiki , taarifa za mawasiliano na QR code kwa ajili ya ufikishaji zaidi. Hii inatoa taarifa muhimu kuhusu bima na inahimiza wateja kufanikia na huduma zinazotolewa.

Tangazo la bima ya ajali lililotolewa na kampuni ya Madison General Insurance . Imeonyesha mwanaume aliyevaa shingo ya kuzuia majeraha akionyesha dalili ya maumivu. Maandishi yanasisitiza umuhimu wa kulinda wapendwa na inawahimiza watu kununua bima ya ajali. Mandhari ni ya kitaalamu ikilenga kuhamasisha watu kuhusu salama. Hii inatoa hisia za ulinzi na umuhimu wa bima katika maisha.

Ishara ya ofisi ya kubadilisha fedha yenye jina Glory Forex Bureau. Ishara ina rangi nyekundu, na maandiko makubwa yanaeleza jina ya ofisi hio. Mandhari ni ya jiji na inaweza kuashiria shughuli za biashara zinazohusiana na ubadilishaji wa fedha. Hii inadhahirisha ofisi za Forex katika kubadilisha sarafu kwa ajili ya biashara au safari.

Magari mawili ya Hyundai yamepakiwa katika eneo la kuonyesha magari. Moja ni nyeusi na nyingine ni nyeupe zikiwa na mwonekano wa kisasa. Nyuma kuna jengo la mauzo la Hyundai ikionyesha mazingira ya kibiashara. Hii inatoa hisia za shughuli za kibiashara na uzuri wa magari ya kisasa.

Duka ndogo, liko katika eneo la mtaa. Mlango wa duka umechorwa kwa rangi ya kijani kibichi na kuna vibanda vya bidhaa, zilizowekwa nje. Mtu mmoja amevaa mavazi ya bluu, amesimama karibu na duka akionekana akifanya shughuli zake. Mandhari ni ya mazingira ya mtaa, ikionyesha shughuli za kila siku za biashara katika jamii.

Vijana wawili wako mbele la duka la huduma kifedha. Wanafanya shughuli za malipo au kuhamisha fedha. Mmoja wao amevaa shati jekundu na suruali fupi wakati mwingine amevaa la rangi nyepesi. Mlango duka umefungwa kwa grill lakini kuna nafasi ya kuingia. Mandari hii ni ya shughuli ya watu ya kila siku kwenye mazingira ya jiji.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Sehemu ya mbele ina picha ya raisi wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta pamoja na alama za benki. Sehemu ya nyuma inaonyesha picha ya jengo la kitaifa la utamaduni. Hii inaashiria umuhimuwa fedha katika uchumi wa kihistoria ya nchi.

Trela imebeba magari kadhaa ikiwa na pamoja na magari madogo na fugoni. Trela hilo linaonekana kuwa katika eneo la barabara na anga ya jua inaonyesha mawingu na mwangaza wa jua. Hii inatoa hisia za usafirishaji wa magari, na shughuli za kibiashara zinazohusiana na magari.

Mkono wa mtu umeshikilia noti kadhaa za fedha za Kenya. Noti zinaonekana kuwa za rangi tofauti zikiwa na alama za kupitishwa na serikali. Mkono huo umeshikilia noti za hamsini na mia moja. Picha hii inatoa hisia za shughuli za kifedha kama vile ununuzi au malipo maalum.

Lori la kubeba magari likiwa na magari kadhaa yakiwa yamepakiwa kwenye jukwaa lake. Lori lina rangi la shaba, na linatumika kubeba magari kutoka moja sehemu hadi nyingine. Mandhari inaonekana kuwa ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya wazi. Picha hii inatoa hisia za usafirishaji wa magari na mchakacho wa usafiri wa bidhaa.

Duka la nyama ambapo kuna nyama mbalimbali zilizowekwa kwenye friji. Kuna waendeshaji wawili wa duka wakifanya kazi nyuma ya kaunta. Nyama ni safi na imeandaliwa vizuri na kuna vipande vya nyama vilivyohang'ishwa juu. Hii inaonyesha shughuli za biashara za chakula.

Duka limechorwa kwa rangi ya kijani kibichi na bluu likitangaza huduma za uchoraji magari na bidhaa mbalimbali kama vile screws, nuts na bolts .Inaonesha pia huduma za mpesa ambao ni mfumo wa malipo wa simu nchini kenya. Mandhari ni ya mtaa ikionesha biashara za kienyeji.

Kabati lililojaa nguo mbalimbali zenye rangi na mitindo tofauti. Kuna vichwa vya nguo vinavyoning'inia kwenye nguzo na nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Katikati kuna vazi lililosimama kwenye mshipi ikionyesha muundo wa kipekee. Mandhari ni ya duka la nguo au studio ya ubunifu ikionyesha utofauti wa mtindo. Hii inatoa hisia za ubunifu na uzuri wa mavazi.

Duka la maziwa la Kieni Dairy product limited. Duka, lina alama kubwa na wazo, ikionyesha bidhaa, zinazopatikana. Mtu mmoja anatembea kuelekea duka, huku mitungi ya maziwa imewekwa nje. Mandhari ya nyuma, inaonekana kuwa ya asili, na anga ya buluu. Hii inatoa hisia ya biashara ya ndani, na umuhimu ya maziwa katika jamii.

Gari ya rangi ya bluu akimakini, likiwa limepaki kwenye uwanja wa majani. Kuna magari mengine yaliyoko nyuma yake, lakini gari hili linaonekana kua kwa karibu. Hali hio inaashiria mazingira ya wazi kama vile eneo la picnic au shughuli za nje na inaonyesha umuhimu wa usafiri katika matukio ya kijamii.

Mtu anahesabu fedha, hasa noti za shilingi elfu moja. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiwa na noti nyingi. Na kuna nyenzo za kupima fedha kwenye meza. Hali hii inaashiria shughuli za biashara au fedha, na inaonyesha umuhimu wa usimamizi wa fedha katika mazingira ya kibiashara.

Eneo la biashara ambapo maduka mawili yanapatikana. Kuna bidhaa mbalimbali za chakula kama matunda na mboga zikiwa zimewekwa nje. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi huku magari na bajaji zikipita barabarani. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku katika jamii ikionyesha umuhimu wa masoko katika maisha ya watu.

Skrini ya simu ya mkononi, ikaonyesha chaguzi mbalimbali za huduma za fedha za simu, kama vile kutuma pesa, kutoa fedha, na kununua hewa ya simu. Kidole kimoja kinaonekana kikigusa chaguo kwenye skrini. Ikaonyesha matumizi ya teknolojia katika huduma za kifedha. Hii inaashiria umuhimu wa huduma za kifedha. Za simu katika urahisi wa biashara.

Watu wawili wanashughulika na kupakia vitunguu kwenye gari. Vitunguu vimewekwa katika mifuko ya nyuzi, na vimepangwa kwa njia ya kupangwa ndani ya lori. Mandhari ni ya shughuli ya biashara ya mazao, na kuna watu wakifanya kazi katika mazingira ya soko, au eneo la usafirishaji. Hii inaashiria shughuli za kilimo na biashara ya mazao ya chakula.

Watu watatu wako kwenye saloon ya magari. Wanazungumza kwa furaha na mmoja wao ambaye ana mavazi rasmi anatumia kibao kuonyesha kitu. Wengine wawili mwanaume na mwanamke wanaonekana kufurahia mazungumzo. Mandhari ni ya kisasa na yenye mwangaza mzuri ikionyesha hali ya furaha na ushirikiano katika mchakato wa ununzi wa magari.

Soko la mboga ambapo viazi na mbatati zimewekwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti. Kuna aina mbalimbali za viazi ikiwa ni pamoja na viazi ya kawaida na mbatati zenye rangi ya shaba. Mandhari inaonyesha mazingira ya soko ikionyesha shughuli za ununuzi wa chakula .Hii inatoa hisia za urahisi wa kupata mboga za asili na umuhimu wa kulima katika jamii.

Gari aina ya Van yenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa karibu na jengo. Gari lina alama inayoweza kuashiria huduma fulani ya usafiri. Magurudumu yake yanaonekana kuwa katika hali nzuri na mwangaza wa jua unatoa mwonekano mzuri wa gari. Mandhari ni ya mjini ikionyesha uso wa kisasa. Hii inatoa hisia za usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Soko la matunda na mboga. zikiwa zikionyesha aina mbalimbali za matunda, kuna ndizi, pineapples , na matunda mengine. Yaliyopo. Yake nyinginea, na kwenye meza. Watu wanashughulika na manunuzi huku mazingira yakionyesha shughuli za kawaida za soko. Hii inasisitiza umuhimu wa masoko ya ndani katika uuzaji wa bidhaa za kilimo. Inatoa mwonekano wa maisha ya kila siku, katika jamii.

Simu ya mkononi ikionyesha skrini ya programu ya malipo labda mpesa. Kwenye skrini kuna uchaguzi mbalimbali kama send money , withdraw cash , buy airtime na loans and savings . Mandhari inaonekana kuwa kwenye eneo la huduma za malipo ikionyesha umuhimu wa teknolojia katika kufanya malipo na huduma za kifedha kirahisi.

Magari mbalimbali yameegeshwa katika eneo la maegesho. Magari ina rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe na nyeusi na yamepangwa kwa mstari. Mandhari ni ya jiji au eneo la biashara na mwangaza wa jua unaangaza magari huku ukitoa hisia za joto na shughuli za kila siku.

Tangazo la bima la May fair Insurance, kwa ajili ya wakandarasi. Likionyesha mtu mwenye sidiria na kofia ya ujenzi akitabasamu. Kuna orodha ya hatari zinazohusiana na kazi za ujenzi kama vile tetemeko la ardhi, mafuriko na moto. Mandhari ni ya kitaalamu na iliyoandaliwa vizuri ikitoa hisia za kuaminika na msaada kwa wakandarasi.

Risiti ya malipo kutoka kwa mamlaka ya usafiri na usalama wa barabarani ya Kenya kwa mabano NTSA. Risiti ina maelezo muhimu kama jina la mteja, nambari ya usajili wa gari na kiasi cha malipo yaliyofanywa pia kua QR code na tarehe ya malipo. Mandhari ni rasmi na inaonyesha mchakato wa kifedha katika huduma za usafiri.

Sehemu ya gari ya zamani, kwa mabano, Thunderbird, iliyoko kwenye upande wa gari. Rangi ya gari ni bluu, na muonekano wake unatoa hisia za mtindo wa retro na uzuri wa vintage . Mandhari ni ya wazi, ikionyesha gari katika mazingira ya wazi. Hii inatoa hisia za nostalgia na mapenzi ya magari ya zamani.

Soko la kienyeji, likionyesha bidhaa mbalimbali za chakula na nguo. Kuna meza msikiwa na matunda na mboga. Kama vile vitunguu, kabichi, na ndizi. Pamoja na nguzo zilizotundikwa. Mandhari ni ya shughuli nyingi na watu wanafanya manunuzi. Hali hii inaonyesha uhai wa soko la kienyeji na utofauti wa bidhaa zinazopatikana.

Soko kubwa lenye watu wengi wakifanya biashara. Watu wanashughulikiwa na bidhaa mbalimbali wakiwa na mizigo mikubwa ya bidhaa kwenye sakafu. Mandhari ni ya majengo ya soko, yenye paa kubwa na mwangaza wa asubuhi ukipita. Hii inaonyesha shughuli za kila siku za biashara na umuhimu wa masoko katika kuunganisha jamii na uchumi.

Gari aina ya Toyota lenye umbo la van . Gari limeegeshwa kwenye eneo la biashara usiku na mwangaza wa taa za duka unaonekna nyuma yake. Rangi ya gari ni shaba na lina magurudumu yenye rangi tofauti. Mandhari ni ya mazingira ya urban ikitoa hisia za shughuli za usiku. Hii inatoa mtazamo wa gari katika mzingira ya kijamii na biashara.

Gari lenye mwonekano wa kifahari lililo na muundo wa kisasa. Gari lina taa za mbele zinazong'ara na grill kubwa ikionyesha nguvu na mtindo. Linapatikana katika mazingira ya maonyesho ya magari. Ambapo magari mengine yanaonekana nyuma yake. Hii inaashiria ulimwengu wa magari ya kifahari na umuhimu wa muundo katika tasnia ya usafiri.

Risiti ya malipo kutoka kwa mamlaka ya bandari ya Kenya. Inajumuisha taarifa kama vile jina ya kampuni, tarehe na nambari ya risiti. Risiti hii inaashiria shughuli za biashara na umuhimu wa malipo katika sekta ya biashara.

Mchanganyiko wa matunda mbalimbali umewekwa kwenye meza ukijumuisha maembe, maparachichi, machungwa na matunda ya soso. Matunda yanaonekana kuwa freshi na yenye rangi ya angavu katika mazingira na soko mtaani. Matunda yana faida kubwa sana katika ujenzi wa mwili wa binadamu.

Tangazo la bima ya pikipiki ikionyesha aina mbili za pikipiki, PSV bodaboda na binafsi. Kila aina ina viwango vya bei vya bima vilivyoorodheshwa. Kando ya taarifa kuna picha ya pikipiki iliyoanguka ikionyesha hatari zinazohusiana na usafiri wa pikipiki. Mandhari ni ya wazi na rangi angavu ikivutia umakini wa wasomaji.

Mtu mmoja aliyevaa suti anatoa maelezo kuhusu gari ya umeme kwa mteja aliyevaa mavazi ya kawaida. Gari linaonekana kuwa ya kisasa. Mwonekano wake ni wa kuvutia. Wanakabiliwa na mazingira ya ndani ya saluni ya magari ambayo ina mwangaza mzuri wa dirisha kubwa inazowezesha kuonekana kwa gari nyingine.

Magari mengi yamepangwa kwa mpangilio katika maegesho. Magari yanayotofautiana kwa rangi na mitindo huku yakiwa yamepangwa kwenye barabara iliyofanywa kwa matofali. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya makaazi yanayoonyesha nadharia ya jiji. Anga ni yaa mawingu ya mvua ambayo yanaweza kuashiria hali ya hewa yenye unyevunyevu.

Tangazo kuhusu bima la kibiashara likihimiza umuhimu wa kuwa na bima sahihi ili kulinda biashara kutokana na majanga ya asili kama mafuriko. Inajumuisha picha ya gari hilo katika mafuriko ikionyesha hatari zinazoweza kutokea. Jumbe za tangazo zinahimiza wajasili mali kuchukua hatua za kulinda mali zao na kuhakikisha usalama wa kifedha.

Mlango ya ofisi wa huduma ya fedha, ikijumuisha huduma za kubadilisha fedha na kutuma pesa. Kuna namna za huduma mbalimbali kama Western Union, Moneygram na Mpesa. Hali huu inaonyesha mazingira ya biashara za fedha, ikionyesha umuhimu wa huduma za fedha katika jamii na jinsi watu wanavyopata msaada wake wa fedha.

Magari kadhaa yamepackiwa miongoni mwao kuna gari la aina ya Ford Mustan la rangi ya buluu na jingine la rangi ya mshaba. Eneo linaonekana kuwa na kivuli na magari yanaonekana katika hali nzuri kabisa.

Gari la zamani likiwa na muundo wa kihistoria. Gari lina rangi ya fidha. Inaonekana kuwa na kiti cha chuma na nguzi na sehemu wazi juu. Mandhari ni ya barabara yenye mawe na mimea ya kijani kibichi. Imemzunguka gari hii.

Eneo la soko la nguo. Nguo mbalimbali zimewekwa chini. Nguo za rangi tofauti ikiwa ni pamoja na koti, mashati na suruali zikionyesha mchanganyiko wa mtindo. Watu wawili wanachagua nguo na hali inaonyesha shughuli za biashara na ushirikiano. Mazingira yanakaa kuwa ya kawaida yakionyesha utamaduni wa soko la kienyeji na upatikanaji wa nguo kwa bei nafuu.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii ina alama za usalama na picha za kihistoria za kitamaduni kama vile picha ya hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Soko la mitumba. Kuna watu wanatembea kati ya rafu za nguo za mitumba zilizotandikwa. Kuna nguo nyingi za rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa chini na mtu mmoja anatembea akishikilia koti. Mandhari ni shughuli nyingi na yenye watu wengi.

Gari ya kisasa ya rangi ya buluu, limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Gari lina mwonekano wa kisasa na magurudumu makubwa. Nyuma yake kuna magari mengine yakiwa yameegeshwa pia. Mandhari ni ya asili, ikionyesha mimea ya kijani kibichi na mti.

Soko la mboga likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile mahindi , maparachichi na matunda mengine ,vitu vimewekwa kwenye meza ilhali zingine zimewekwa juu ya kreti ya soda lenye rangi nyekundu.

Soko limejaa matunda na mboga mbali mbali, ikiwa ni pamoja na nyanya za rangi tofauti, pilipili za kijani na njano na vitunguu. Pia kuna matunda kama pai pai na limau. Huku mimea ya majani kama corriander inaonekana. Utofauti wa rangi na aina unatoa mwonekano wa kupendeza na kuvutia.

Soko la mavazi ambapo nguo zimahangwa kwenye nguzo. Kuna mchanganyiko wa nguo mtindo tofauti tofauti, lakini mazingira ni machafu sababu ya takataka zilizotapakaa kwenye ardhi.

Duka ya saluni ya uzuri ambalo lina vifaa na bidhaa mbali mbali za uzuri. Lina rangi ya kijani kibichi na kuna vitu vya kukalia karibu na mlango. Mandhari ni ya mtaa ya jiji.

Duka lililoko kwenye jengo lenye milango ya bluu, mtu mmoja amesimama mlangoni na jina la duka linaonekana juu ya mlango imeandikwa Amani General Shop pamoja na maneno mengine kama Mango Tomato Dairy Milk Bar .

Soko la mboga na matunda likiwa na bidhaa mbalimbali kama viazi, karoti, nyanya na ndizi. Vyakula vimepangwa kwenye meza huku watu wakitembea kwenye soko hilo. Hali hiyo inaashiria shughuli za biashara za kila siku na umuhimu wa kilimo katika jamii.

Gari aina ya Toyota ambalo lina mwonyesho mzuri wa kisasa. Gari hili lina milango mengi na kiti cha abiria na pia kina magurudumu yenye rangi ya shaba. Gari hili sana sana hutumika katika usafiri.

Lori nyeupe ya kubeba magari. Lina gari ya blue juu yake. Hii inaashiria usafirishaji wa magari au msaada wa magari yaliyoharibika humu nchini.

Magari ya aina mbalimbali ya Mitsubishi yakiwa yamepangwa kwenye eneo la ndani, kama karakana au show room .Kuna magari meupe, mekundu, na meusi yakiwa na muonekano mzuri wa kisasa. Mwangaza wa ndani unaangaza magari, ukionyesha rangi na muundo wao, kwa uwazi, hali inaonyesha mazingira ya biashara, ambapo magari yanaweza kuwa yanaonyeshwa kwa ajili ya mauzo au matengenezo,

Uwanja umejaa magari mengi yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaeza kuwa ni sehemu ya kuhifadhi magari kama vile viwanda cha magari au kituo cha mauzo.

Kituo cha kuuza magari ya Mercedes Benz, kilicho na magari kadhaa ya rangi tofauti. Ikiwa ni pamoja na nyeupe na nyeusi, kituo kina alama kubwa ya Mercedes Benz Limited juu yake hali inaonekana kuwa ya kisasa na ya kuvutia, kinyesha magari ya kifahari.

Vijana wawili wako katika duka la huduma za kifedha, wanazungumza na kijana mmoja, aliye ndani ya duka. Mmoja wa vijana amevaa mavazi ya rangi nyekundu, wakati mwingine amevaa jeans na tishati. Madhaari ni ya sehemu ya mtaa na barabara, huku duka ikionekana kuwa na alama ya huduma kama Airtel Money .

Duka dogo lenye mlango ya kijani. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali na kuna matangazo ya huduma kama vile zile za Airtel. Pembeni ya duka, watu wawili wameketi kwenye mtaa. Eneo la mbele chupa za maji na takataka kidogo kwenye barabara.

Tangazo la bima la afya ya jubilee ikilenga huduma za hospitali za ubora kwa bei nafuu hasaa kwa wanawake waja wazito. Inatoa faida kama vile huduma za ndani, faida za uzazi na faida za gharama za mwisho.

Simu ya mkononi ikiwa na skrini yenye menyu ya huduma za kifedha, menyu ina chaguzi kama send money, withdraw cash, buy airtime na Lipa na Mpesa, kiganja cha mtu kinaonekana kikigusa skrini, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kufanya malipo na huduma za kifedha.

Mtu mmoja anamkabidhi mwingine funguo za gari huku wakikaa mezani. Katika meza kuna karatasi la penseli ikionyesha kuwa shughuli za kisheria na makubaliano yanaendelea. Gari ndogo la mfano limewekwa kwenye meza ikionyesha mchakato wa mauzo au kukodisha. Hali hii inaashiria umuhimu wa biashara ya magari na uhamasaji wa huduma wa usafiri.

Eneo la maegesho la magari ambapo magari mengi ya rangi tofauti tofauti yamepackiwa . Kuna magari meupe, meusi na nyekundu yakionyesha mchanganyiko na mtindo mbalimbali. Eneo ni pana na limejaa magari na hali inaashiria shughuli nyingi za usafiri.

Duka lenye mashine za ATM za maziwa na saladi . Mtu mmoja anafanya kazi au kuangalia mashine hizo. Maandhari ni safi na vizuri. Imepangwa na kuna bidhaa nyingine zilizowekwa kwenye rafu.

Matairi yamepangwa kwenye eneo la kusafisha, ambapo maji yanatumika kusafisha, maji yanatirirka kwa nguvu kutoka kwa kifaa cha kusafisha yakionyesha mchakato wa usafi wa matairi, hali hii inaashiria huduma za matengenezi ya magari na umuhimu wa kuzingatia usafi wa matairi, hii ni kuhakikisha kuwa usalama na utendaji mzuri wa magari.

Soko la mboga na matunda ikiwa na vitunguu, viazi, limau, nyanya na mboga mbalimbali kama tikiti maji. Hali hii inaonyesha utofauti wa mazao ya kilimo na jinsi yanavyouzwa katika masoko ya mitaani.

Duka la M-pesa ambalo ni huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa. Ambalo pameandikwa M-pesa kwa rangi ya kijani kibichi. Kuna bidhaa mbalimbali ndani ya duka, kama vile fridge , ndoo nyeupe na ingine ni ya maanjano. Maandhari haya, ni ya mtaa wa jiji.

Tangazo la bima la maisha, linaonyesha aina mbalimbali za sera kama vile bima ya maisha ya muda, sera za kuwekeza, na bima ya maisha ya kundi. Kuna picha ya familia ikionyesha furaha usoni mwao.

Magari matatu yamepakiwa katika eneo la majani, gari moja jeupe, moja bluu na gari kubwa Nissan la rangi ya giza. Mtu mmoja amesimama karibu na gari la bluu akifanya kitu. Hali hii inaashiria shughuli za nnje labda tukio la kijamii au mkutano wa familia.

Soko la mboga ambako kuna mitungi za plastiki yenye viazi na karoti nyingi zikiwa zimepangwa kwa mpangilo mzuri. Mboga ni safi na za kuvutia. Kuna pilipili za rangi tofauti zilizowekwa kwenye meza. Mazingira ni shughuli za biashara na hali inaashiria upatakanaji wa chakula katika soko la kienyeji.

Gari la aina ya Honda. lenye rangi ya nyeupe. Gari hili lina muundo wa kisasa na lina magurudumu ya chuma. Inaonekana kuwa katika hali nzuri, ingawa kuna kidogo cha uharibifu, upande wa mbele. Mandhari ni ya barabara ya kawaida, na mimea ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Soko limejaa watu wengi wakitembea na kufanya manunuzi. Watu wamevaa mavazi tofauti tofauti. Na kuna stores nyingi za kuuza nguo ,vyakula na bidhaa mbalimbali. Hali inaonekana ni shughuli nyingi na ya kupendeza.

Tangazo la bima la gari ya kibinafsi ikionyesha bei na maelezo ya huduma. Kuna picha ya gari pamoja na maelezo ya bima ya mwezi mmoja na mwaka mmoja. Hii ni mojawapo ya biashara zinazofanyika nchini.

Mtu mmoja anapokea funguo za gari kutoka kwa mwingine. Pengine katika muktadha wa mauzo au kukodisha gari. Hii inaashiria mchakato wa ununuzi au kukodisha gari yaliyo dukani.

Maparachichi yaliyowekwa pamoja. Parachichi ni matunda maarufu yanayotumiwa sana hasa katika majira ya joto. Parachichi pia ina umuhimu mwingi sana katika mwili wa kibinadamu ikielekea katika ujenzi wa afya bora.

Duka la maziwa la Mt Kenya milk depot . Watu wawili wapo kwenye mlango wa duka na mwingine ameketi nje. Jengo linaonekana kuwa la rangi mbalimbali na mazingira ni ya mji mdogo.

Saluni ya magari ikiwa na magarimbali mbali yanayouzwa. Kuna magari aina ya tofauti tofauti lenye rangi maalum yakiwa ndani ya jengo pamoja na maeneo ya kuonyesha.

Eneo la maegesho ya magari ambapo magari kadhaa yameegeshwa. Juu ya jengo kuna watu wengi wanatazama chini na nyuma kuna tangazo kubwa likitangaza bidhaa fulani. Rangi za magari zinatofautiana na zinatoa hisia za shughuli za biashara za mji. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za maisha ya mjini.

Trela ya kubeba magari ikiwa na magari kadhaa yakiwa yamewekwa juu yake. Magari yanaonekana kuwa katika hali nzuri na trela ina muundo wa rangi ya buluu. Mandhari ni ya mazingra ya kiwanda au eneo la kuhifadhi magari.

Duka la kuza maziwa, na bidhaa zake, ikiwa na bango lenye maandiko, J-S-P milk, duka lina bidhaa mbalimbali kama maziwa, ice cream , na maji ya kunywa, miliki wa duki, ako ndani huku akitumia wateja, Vifaa vya matangazo, vimewekwa kwenye dirisha, na mazingira ni ya rangi ya kuvutia.

Lori ya kubeba magari ikiwa na magari kadhaa yaliyowekwa juu yake. Magari ni ya rangi tofauti na lori liko katika eneo la kuhifadhi magari. Mandhari ni ya wazi na angavu.

Watu wanafanya shughuli ndani ya duka la M-Pesa. Kuna matangazo ya huduma za M-Pesa kwenye kuta. Watu wanakamilisha miamala. Mtu mmoja amevalia hijabu na wengine wanahusika katika shughuli za kifedha.

Duka la bidhaa la maziwa, lilo na rafu zenye bidhaa mbalimbali, za maziwa. Kuna masanduku ya maziwa, yogati, na bidhaa nyingine za maziwa. Zote ziko zimeandikwa kwa majina tofauti tofauti. Duka lina muonekano mzuri, na uvutia. Huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri.